Mwanamke anaejishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, akiendelea kuhakikisha mpangilio mzuri wa dawa zake alizozipanga kwenye rafu maalumu, ili kumuwepesishia mteja atakapokuja kuchagua dawa kulingana na uhitaji wake.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa limezipangilia dawa hizo kwenye rafu na kuziweka katika mpangilio maalumu, utakaowepesisha na kumrahisishia mteja kuweza kuchagua dawa kulingana na uhitaji wake.

Mfuko maalumu uliondaliwa kwa ajili ya kuhifadhia madini maalumu ya mbuzi na kondoo ili kuwapatia wanyama hao afya itakayowawezesha wanyama hao kuzaliana kwa wingi ili kuwapatia wafugaji wao faida itakayokuwa kubwa zaidi.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa limezipangilia dawa hizo katika mpangilio mzuri na maalumu utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua dawa kulingana na uhitaji wake kwa wepesi na urahisi; bila kupata tabu ya aina yoyote.

Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa za mimea mbalimbali, likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji dawa hizo waweze kuzipata kwa wepesi na urahisi, huku nje ya duka hili kukiwa na bango kubwa linaloashiria kupatikana kwa dawa hizo kwenye duka hili.

Boksi la dawa kwa dawa zake maalum zilizondaliwa kwa ajili ya kuua minyoo inayopatikana kwa mbwa, huku kwenye boksi hilo kulikuwa kuna maelezo maalumu na muhimu yanayomwezesha mtumiaji wake kujua kwamba dawa hii ni kwa ajili ya mbwa pekee lakini pia inatumika kwa ajili ya kunywa.

Mwanamke mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo za kibiashara cha zao la mahindi, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna mahindi hayo na kuyakusanya sehemu moja, akiendelea kukagua ubora wa zao lake hilo ambalo litamwezesha kupata faida kubwa atakapo lipeleka sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara likiwa tayari lina mipapai iliyozaa vizuri, inayotarajiwa kuleta matunda mengi yatakayoweza kumnufaisha mkulima huyu kuweza kupata kipato kikubwa kupitia shamba lake hilo.

wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, na kuvifungasha vizuri kwenye mifuko maalumu walioiandaa tayari kwa ajili ya kuweza kusafirisha na kupelekwa sokoni, ili viweze kuuzwa na waanze kunufaika kupitia kazi yao hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la ndizi, wakiendelea na zoezi la kukusanya ndizi hizo baada ya zoezi la kuzivuna tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Kiwanda kilichojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo, likiendelea na zoezi la kuvuna kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zaidi. Shamba hilo linatarajiwa kujipatia kiwanda hiki faida iliyo kubwa kabisa kibiashara.

Sehemu ya shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara linalotarajia kuzaa mazao mengi yatakayo wezesha mkulima wake kupata faida iliyo kubwa kabisa kutokana na shamba hilo.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, akiendelea kukagua mimea yake na kuangalia ubora wake na namna ya kufanya ilikuwezesha mimea hiyo kuzaliana kwa wingi na kumpatia faida kubwa.

Mkulima akiwa katika shamba la mipapai iliyoota na kustawi vizuri yenye matunda mengi yanayotarajiwa kuzaa matunda hayo yatakayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kibiashara baada ya kuwa yameiva atakapoandaliwa vizuri na kisha kwenda kuuzwa msokoni.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiwa shambani kwake akiendelea kukagua ukuaji wa mimea hiyo, ambayo tayari imeshaanza kumea na kustawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inatarajiwa kuzaliana sana na kuweza kumnufaisha mkulima huyo.

Sehemu ya shamba kubwa iliyotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, lililozungukwa na migomba mingi iliyozaliana vizuri kwa ajili ya kuendesha zao hilo la ndizi, na kulifanya lizaliane kwa wingi, kwa ajili ya kuweza kuuzwa na kumpatia mkulima wake manufaa makubwa kabisa.

Shughuli za kilimo cha biashara cha zao la mihogo, ikiwa imekwisha fikia tamati baada ya kuwa wakulima hao wamehitimisha kwa kuvuna zao hilo. Baada yakuangalia mihogo ikiyokuwa imekomaa na kuiva vizuri teyari kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi wakiendelea na kazi ya kuvuna mazao hayo ambayo yameshakua na ukomavu vizuri, wakiweka kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanajishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, kwa kuendelea na zoezi la kusanya viazi ambavyo tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvivuna na kuviweka kwenye vyombo maalum walivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Sehemu ya shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu. Likiwa tayari limekwishavunwa na vitunguu hivyo vikakusanywa sehemu moja, ili kuweza kurahisisha zoezi la kupeleka katika eneo la uchakataji vitakapoandaliwa vizuri, na kisha kuweza kupelekwa sokoni tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wanao jishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la ndizi, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna ndizi hizo na kuzikusanya sehemu moja tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kusafirishwa na kuweza kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kuendedha shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, likiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi. Huku yakionekana matunda haya ya kahawa yaliyodhihiri na kukua vizuri na kwa wingi, kumpatia biashara njema mkulima wake.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha nyanya wakiendelea kuziandaa nyanya hizo baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuzivuna. Tayari kwa ajili ya kuweza kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Sehemu ya ardhi iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara kwa kupanda mazao mawili, mahindi pamoja na matikiti ili yatakapoweza kukua na kustawi vizuri yaweze kumnufaisha mkulima huyo kwa wepesi na urahisi na haraka.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha nanasi, akiwa shambani kwake akiendelea kuvuna zao hilo, tayari kwa ajili ya kuliandaa na kisha kulipeleka sokoni, ili aanze kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiendelea na zoezi la kuzivuna nyanya hizo ambazo tayari zimekwishaiva na kukomaa vizuri, wakizitia katika vyombo maalumu walivoviandaa kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, wakiendelea na zoezi la kuvuna mahindi hayo ambayo tayari yamekwishakomaa, ili waweze kuyaandaa vizuri na kisha kuweza kupeleka sokoni, waweze kuyauza na kuanza kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo ambalo tayari limekwisha komaa vizuri na mimea yake ikionyesha rangi ya kijani kibichi, tayari kwaajili ya kuweza kuvunwa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuzivuna nyanya ambazo zimekwisha komaa na kuiva vizuri zenye rangi nyekundu yenye kupendeza na kuvutia na kuziweka kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi wakiwa tayari wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, wakiendelea na zoezi la kukusanya viazi hivyo tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, wakiwa shambani wakiendelea kukamilisha zoezi la kuvuna nanasi hizo ambazo zimekwisha iva na kukomaa vizuri, na kuzitia kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa ili kurahisisha zoezi la usafirishaji.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kabichi, akiwa katika shamba lake, akiendelea kukagua ubora na ukuaji mzuri wa mimea hiyo. Inatarajiwa kumpatia faida kubwa hapo baadaye.

Mwanaume anayejishughulisha nashughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi akiwa shambani akiendelea kuvuna zao lake hilo tayari kwa ajili ya kuweza kuliandaa na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili aanze kuona matunda yanayopatikana na kuendesha shughuli hiyo ya kilimo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea kukagua ubora wa zao lake hilo kwa kuliangalia kiundani na kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha zao hilo linakua vizuri na uimara utakaoweza kumpatia faida kubwa pale atakapo lipeleka sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo za kibiashara la vitunguu, wakiendelea kuvikusanya vizuri sehemu hiyo baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna vitunguu hivyo. Tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kusafirishwa kupelekwa sokoni, ili waanze kuviuza.

Wakulima wanao jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi lakuvuna nyanya hizo, wakiendelea na zoezi la kufungasha, na kuziweka kwenye vyombo maalumu walivyo viandaa kwaajili ya kukakilisha zoezi hilo.

Sehemu ya shamba kubwa liloandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu, ikiwa na mimea ambayo tayari imekwisha zaliana vizuri, vitunguu hivyo vinatarajiwa kuweza kupatia wakulima hao faida kubwa hapo baadae.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi akiendelea na zoezi la kuyafungasha mahindi hayo baada ya kuwa amekwisha hitimisha zoezi la kuyavuna tayari kwa ajili ya kuweza kusafirisha na kuweza kupelekwa sokoni.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea na zoezi la kuzikusanya na kuziweka vizuri kahawa hizo baada ya kuwa amekwisha hitimisha zoezi la kuzivuna tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na kuweza kuuzwa.

Mwananmke mkulima akiwa na tabasamu kubwa linalo dhihiri kwene uso wake, baada ya kuwa amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna mahindi ayo aliyoyalima kwa lengo la kibiashara, akiendelea na zoezi la kuyafungasha tayari kwaajili ya kuyasafirisha na kisha kuanza kunufaika kupitia zao hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu, wakiendelea kuviweka vitunguu hivyo katika vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo, baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna.

Wakulima wanao jishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la uandaaji wa kahawa hiyo; baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna kahawa hiyo tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima waliojishughulisha na shughuli za kuotesha mimea kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi hilo na mimea yao ikiendelea kukua na kustawi vizuri, wakiwa wanaona ni ishara njema ya kupata mazao mengi kupitia sehemu hii.

Wakulima wawili waliofanya ushirika katika kuendesha shughuli zao za kilimo; wakiendelea kushauliana na kufanya tathimini mbalimbali kuangalia namna ya kukuza kipato chao kupitia shughuli yao hiyo ya kilimo cha kibiashara.

Mkulima aliyeamua kujishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara akiendelea, kukagua mazao yake haya aliyootesha kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha umwagiliaji. Njia hii inamuwezesha mkulima huyu kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Sehemu ya shamba kubwa la migomba lenye ndizi zilizokua vizuri linalo milikiwa na wakulima wanao jishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara. Eneo hili linatarajiwa kuwapatia wakulima hao faida iliyokua kubwa kabisa

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna viazi hivyo na kuvikusanya katika sehemu moja, ili kurahisisha zoezi la kusafirisha kupeleka katika masoko ili kuweza kuuza na watu waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mihogo, wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kuvuna mihogo hiyo na kuitia kwenye mifuko maalumu waliyoiandaa, ili kuwepesisha zoezi la usafirishaji na waanze kuaona matunda yanayopatikana kutokana na shughuli hiyo.

Mkulima wa mwanaume alievalia mavazi ya kazi yenye rangi ya bluu ya mawingu , akiwa ameshikilia zao la tikiti aliloliandaa kwaajili ya kuendesha kilimo cha kibiashara baada ya kukamilisha zoezi la kuvuna.

Wakulima walio amua kujishughulisha na shughuli za kilimo cha kuotesha mbegu wakiendelea kuihudumia mimea hiyo iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inayotarajiwa kuwapatia mazao mengi yatakayo wawezesha kupata faida kubwa hapo baadae.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, akiendelea kukagua ubora wa mazao yake hayo shambani. Kuyaangalia kwa ukaribu zaidi na kuangalia namna ya kuyafanya yaweze kunawiri na kua imara, ili aweze kupata faida kubwa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi vitamu, wakiendelea na zoezi la kuviweka viazi hivyo katika vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo, baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri uyaoteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na umewezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa cha mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hiyo ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na umuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri kabisa yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wakilimo cha kisasa na kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; njia hiyo ya kilimo ni nzuri na humwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyo kuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinacho husisha matumizi yamashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na chaki teknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuendesha shughuri zake katika eneo lolote bila ya kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri na umuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na inamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia za kisasa za kitaalamu, na za teknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hizi za kilimo ni nzuri zinazomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia cha kutumia mashine mbalimbali katika watendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri na umwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote.

Wakulima wawili wakiwa katika trekta wakiendelea na zoezi la kuliandaa shamba hilo wameamua kuendesha shughuli hii ya kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea inaendelea kukua na kusitawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Matumizi ya mashine hizo ni muhimu yanayomsaidia mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kuendesha shughuli hizo za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa shambani akiendelea na zoezi la kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa kabisa wa kilimo kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utengaji kazi wake. Mfumo huu unatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendeshea shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa cha kiteknolojia kinachohusisha mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. njia hii kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kuendesha shughuli hizo za kilimo, kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na zoezi la kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na teknolojia, kinachohususha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendeshea shunghuli zake katika eneo lolote.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayowezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; njia hii ya kilimo ni nzuri na inamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawili vizuri yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kabisa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; njia hii ya kilimo ni nzuri na humwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu chakiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ni nzuri ya kilimo kwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Shughuli ya ubuvi wa samaki ikiendelea kwa kutumia nyavu samaki wengi wakiwa wamekamatwa na kunasa kwenye mtego huu. Samaki wanatarajiwa kutumika kwaajili ya shughuli za kibiashara na kumpatia faida kubwa mvuvi huyu.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea katika eneo hili lililozungukwa kwa uoto wa asili unayokusanya miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Eneo hili linatarajiwa kuzalisha samaki wengi watakao wezesha kukuza mapato ya mfugaji wake.

Nafaka hizo zilizotiwa kwenye mifuko maalumu zinazotarajiwa kuuzwa kwa ajili ya shughuli za chakula; mahindi hayo pamoja na maharage ni katika vyakula vizuri na muhimu sana katika mwili wa binadamu. Hivyo kununua vitu hivi ni muhimu sana.

Katika hali ya kufanikisha ukuaji na ukuzaji wa miti na misitu kwa ujumla, watu hawa wameamua kuotesha miche mbalimbali itakayowezesha kufanikisha zoezi hili kwa wepesi na urahisi bila kupitia tabu na ugumu wa aina yoyote.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawili vizuri ilioteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo tiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa qjili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji, yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawili iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumi njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidropini, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu na cha kisasa cha kihaidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa za kiteknolojia za kilimo cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali, na muhimu kwa ajili ya kukuzia mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia cha kihaidroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha kihaidroponiki. kinachohusisha matumizi ya maji yaletayo virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbali mbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bili kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho mabalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia ya mfumo wa kisasa wa kihaidroponiki, kinacho husisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa inakustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidropoiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Wakulima wakiendelea kukagua mimea yao iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kuoteshwa vizuri kwa kutumia njia za kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi cha "kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawili vizuuri, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, kukiwa na mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri, iliyokua kwa rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inatarajiwa kuzaliana vizuri na kukipa faida kubwa kiwanda hicho hapo baadae.

Mfanya kazi katika kiwandani kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara akiendelea kufanya ukaguzi wa mimea hiyo iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri inayotarajiwa kuleta mazao mengi yatakayo saidia kiwanda hicho kupata faida kubwa.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea kuwa na kunawiri na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi kijani kibichi, mimea hii inatarajia kuipatia faida iliyoko kubwa kabisa kwa baadae.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara kuweza kuendesha shughuli hizo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zaidi zitakazowezesha kiwanda hicho kupata mapato makubwa kupitia njia hizo.

Kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya ufugaji wa ng'ombe, ikiendelea kuwafuga ng'ombe haowa na kuwaweka chini ya uangalizi mkubwa kabisa ili kuhakikisha ng'ombe hawa wanaweza kuleta mazao yatakayoweza kuwezesha kiwanda hicho kuendehsa shughuli zake na kupata faida iliyo kuwa kubwa kabisa.

Kiwanda hiki kinachojishughulisha na shughuli za ufugaji wa kuku kikiendelea kuwahudumia vifaranga hivyo ambavyo vinatarajiwa kukua vizuri na kustawi na kunawiri ili viweze kunufaisha kiwanda hichi katika shughuli yake hii ya ufugaji.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuandaa mazao hayo ambayo tayari yamekwisha vunwa, kuyaweka vizuri ili yaweze kuingia sokoni na waanze kunufaika kupitia shughuli hio.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara ikiwa na mimea yaliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, mimea hiyo natarajiwa kuipatia kiwanda hicho faida kubwa kabisa hapo baadaye.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiendelea kufanikisha zoezi la uchakataji wa nyanya hizi ambazo tayari zimekwishavunwa ili ziweze kuandaliwa na kuwekwa vizuri, kisha kuweza kupelekwa sokoni kwa lengo la kuuza na kumnufaisha mkulima.

Wafanyakazi katika kiwanda kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kiteknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake kulilima eneo hilo ili kuweza kukuza mapato yao kiujumla.

Sehemu ya shamba kubwa linalo milikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, huku wafanyakazi wake wakiendelea kuhudumia shamba hilo kwa kutumia mashine za kisasa kabisa zinazowawezesha kuendesha shughuli hizo kwa wepesi na urahisi.

Mfanyakazi katika kiwanda kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kulihudumia shamba hili lenye mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, mimea hiyo inatarajia kumpatia mazao mengi yatakayo kiwezesha kiwanda hicho kuweza kupata faida iliyokua kubwa kabisa.

Sehemu ya shamba kubwa ya mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa unaotarajia kukinufaisha kiwanda hiko kilichojihusisha na shughuli za kilimo hiki cha kibiashara, ili kuweza kuhakikisha kufikia malengo hayo.

Kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara kikiendelea zoezi la kulihudumia shamba lake kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zaidi, zinazohusisha matumizi ya mashine mbali mbali katika utendaji kazi wake.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea na zoezi la kukagua mimea hiyo na kuhakikisha inazaa vizuri, ili kuweza kukipatia kiwanda hicho faida iliyokua kubwa kabisa.

Mfanyakazi katika moja ya kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kulima kilimo cha kibiashara, akiwa katika trekta, akiendelea na zoezi la kuandaa shamba hili; ambacho kiwanda hicho kimeamua kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokuwa na kustawi na kuna rangi ya kijani kibichi nimeahiwa na tarajiwa kuzaa mazao mengi yatakayosaidia kiwanda hicho kuweza kupata manufaa makubwa hapo baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujizatiti katika zoezi la kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokuwa inakustawi vizuri iliyopewa kwa rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inatarajiwa kukisaidia kiwanda hicho kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa hapo baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujikita na kujihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, huku wafanyakazi wake wakiendelea kuhudumia shamba hilo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu maalumu ilyotengwa na kiwanda kinacho jishugulisha na ufugaji wa kuku, kikiendelea na zoezi la kuhudumia kuku hao ili kuhakikisha kuwa wanakuwa na kunawiri vizuri ilikuweza kuwapatia manufa makubwa hapo baadae.

Wafanyakazi katika kiwanda maalum kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mimea hiyo, ambayo tayari imekwisha kuwa na kukomaa vizuri. Tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni, ili waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Wafanyakazi katika kiwanda maalumu kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea kukagua mazao yanayopatikana katika shamba hilo na kufanya tathimini na kuangalia namna ya kufanya mazao hayo yaweze kuzaliana kwa wingi ili kuipatia kiwanda hicho faida kubwa.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu zaidi cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo ni nzuri, inamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutumia mvua.

Mabomba maalumu yaliyoandaliwa na kupitishwa katika mfumo maalumu na mpangilio mzuri, utakaowezesha kufanikisha zoezi la kilimo kwa kutumia njia ya umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri itakayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu zaidi cha umwagiliaji, njia ambayo inayotarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Sehemu ya shamba iliyoandaliwa vizuri yenye mimea, iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo ni nzuri na inamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kiutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliooteshwa kwa njia na mfumo wa kilimo cha kisasa nachakitaalamu cha umwagiliaji kwa njia ambayo inatarajia kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizi za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mwanaume mkulima akiwa amevalia mavazi ya kazi akiendelea na zoezi la kuhudumia mimea hiyo iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Kilimo ambacho kinamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kutegemea mvua.

Mkulima akiendelea na zoezi la kupangilia miundombinu maalumu itakayotumika kuendesha kilimo cha kisasa cha kitaalamu, kilimo cha umwagiliaji kitakachomuwezesha kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia ya mfumo ya kisasa na kitaalaamu cha umwagiliaji, njia ambayo inamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia na wala kutegemea mvua.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyopandwa na kustawi vizuri na anga lenye rangi ya bluu na nyeupe linalodhihiri juu ya eneo hili, ikizidi kufanya eneo hili kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye uwoto wa asili uliotanda kwa kiwango kikubwa kabisa, unajumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga lilikuwa limetanda lenye rangi ya bluu likizidi kuimarisha uzuri wa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi fupi pamoja na mti mmoja mmoja uliokua na kustawi vizuri, ijapokuwa ukungu umetanda lakini kwa mbali kunadhihiri makazi ya watu ikiwa ni ishara inayoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu.

Eneo la kijografia lililozungukwa na uoto wa asili, pamoja na chanzo asilia cha maji, kikiwa kina akisi muonekano wa anga lilotanda juu ya eneo hilo. Vyote hivyo vikikusanyika, vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee, wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye maji yaliyotuama katika bonde lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti kiasi iliyokua na kustawi vizuri, huku anga la bluu pamoja na nyeupe likidhihiri kuzidi kulifanya eneo hili kuwa na muonekano wa kipekee wenye kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare linalo zunguka na uoto wa asili wenye nyasi ndefu pamoja na vichaka vilivyokuwa na kustawi vizuri vyenye rangi kijani kibichi, huku kwa mbali kukidhihiri ishara ya kupatikana chanzo asili cha maji na anga lenye rangi ya wingu kutanda vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia.

Mnyama mzuri mrefu mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabakamabaka anayefahamika kama twiga, akiwa katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumlisha miti ya miba yenye majani madogomadogo, anayotumia mnyama huyo kama chakula, huku kwa mbali kukidhihiri makazi ya watu yanayofanya kuonesha eneo hilo kuendelea kwa shughuli za kibinadamu.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asili cha maji kilichopakana na nyasi zilizokuwa na kustawi vizuri pamoja na miti iliyopea na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Eneo hilo likizidi kuwa na muonekano mzuri wa kuvutia kwa kudhihiri kwa anga lililotanda juu yake.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare lililozungukwa na wote wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi kijani kibichi, huku mlima mkubwa wa Kilimanjaro ukidhihiri na kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri, anga linalotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kua na muonekano wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare likizungukwa na nyasi pamoja na mti mmoja pekee uliokua na kustawi vizuri, huku anga lina rangi ya bluu na mpauko likitanda juu likizidi kufanya eneo hilo kua na muonekano wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto asili, pamoja na kupatikana kwa chanzo asilia cha maji katika eneo hilo, huku ikiakisi rangi ya bluu inayopatikana katika anga lililotanda vizuri kisawasawa katika eneo hilo. Vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kuvutia eneo.

Eneo la kijografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili katika baadhi ya maeneo na sehemu nyingine kuwa kavu, uoto wa asili huo ukiwa umeota na kustawi na kunawili vizuri huku yakionekana makazi ya watu kuashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili, pamoja na milima. Uoto wa asili huo ukiwa umeota na kustawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, huku anga linalotanda juu ya eneo hilo likizidi kulipendezesha eneo hilo na kulifanya liwe zuri na lenye kupendeza.

Eneo la kijiografia lenye miinuko kiasi iliyozungukwa na uoto wa asili unajumuisha nyasi pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, anga lenye rangi ya bluu moja ni nyeupe kwamba alikizidi kufanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka na miti iliyokua na kustawi stawi vizuri. Eneo hilo likiwa na milima mingi iliyotawala eneo hilo pamoja na anga lenye rangi nyeupe na bluu lililotanda juu yake likizidi kuling'arisha eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye barabara ya lami iliyopita na kukunja katika eneo hilo, kandokando mwa barabara hiyo kukiwa na uoto wa asili ulioota vizuri na kustawi. Uoto huo ukijumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Eneo la kijografia lenye chanzo asili cha maji kilichozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga linalodhihiri katika eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi fupi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Eneo hilo likiwa na miinuko iliyoinuka vizuri na kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kuvutia na kupendeza.

Eneo la kijiografia linalopatikana katika moja ya misitu iliyopo nchini yenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, likiwa na wanyamapori wanaofahamika kama pundamilia, wanyama hawa wenye muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia wakizidi kulifanya eneo hilo kupendeza.

Eneo la kijiografia lenye mlima uliozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, eneo hilo lilikiwa na anga lililotanda juu yake, vikizidi kulifanya neno hilo kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na milima pamoja na mabonde lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri, huku anga linalotanda juu ya eneo hilo likiwa na rangi ya bluu pamoja na nyeupe likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mwonekano mzuri wenye kupendeza.

Eneo la kijografia lenye uoto wa asili, ulioota na kukua na kustawi vizuri unaopatikanaji pembezoni mwa chanzo asili cha maji, chenye kuakisi muonekano wa anga lililotanda juu ya eneo hilo, lenye rangi ya bluu na nyeupe, likizidi kufanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Sehemu ya kijiografia yenye ardhi tambarare yenye nyasi zinzofanan na rangi ya ngozi ya simba pamoja, kwa mbali kukiwa na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi huku kwa mbali kukidhihiri makazi ya watu kuashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye barabara ya vumbi iliyonyooka katika eneo tambarale lililozungukwa na uoto wa asili unaojumlisha nyasi pamoja na vichaka vilivyokuwa na kustawi vizuri huku kwa mbali ikidhihiri milima na anga lililotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare, iliyopatikana ndani yake chanzo asilia cha maji, kilichozungukwa na uoto wa asili ilohusisha miti iliyokua na kustawi vizuri, ijapokua limeachiana nafasi na eneo lingine la ardhi likiwa lipo kame.

Eneo la kijiografia yenye eneo la tambarare lenye nyasi fupi pamoja na miti mirefu iliyokua na kustawi vizuri, yenye majani madogomadogo yaliyoota nchani ya miti hiyo, huku kukiwa na kundi la nyati wakiwa wamelala na kupumzika katika eneo hilo, huku anga linalotanda lenye rangi ya bluu ikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wa kipekee wenye kuvutia.

Eneo la kijeografia lenye ardhi tambalale iliozungukwa kwa nyasi fupi na vichaka vilivyokuwa na kustawi vyenye rangi ya kijani kibichi, huku mnyama aina ya swala akiendelea kukimbia katika eneo hili ambalo lina mandhari ya kipekee na ya kupendeza mno.

Eneo la kijografia lenye mlima uliyozungukwa na uwoto wa asili na nyasi pamoja na miti ilikuwa na kustawi vizuri, huku juu ya eneo hilo kitanda kwa anga la rangi ya bluu na nyeupe vikizidi kufanya eneo hilo kuonekana na muonekano wa kipekee wenye kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa uoto wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi kijani kibichi huku kukidhihiri makazi ya watu katika eneo hilo ikiwa ni ishara tosha inayoashiria kuendelea kwa shughuli za binadamu.

Eneo la kijografia, lenye barabara ya vumbi iliyo zungukwa na nyasi kandokando mwake, nyasi hizo zikiwa zimekuwa na kustawi, lakini pia kuna miti ambayo imetanda ya rangi kijani kibichi, kwa juu kukiwa na anga linalodhihili lenye rangi ya bluu, vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kupendeza.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti midogomidogo iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi kijani kibichi. Huku kwa mbali ukidhihiri mlima mkubwa unaokinga mwangaza wa jua wenye rangi ya manjano, vikizidi vitu hivyo vyote kulifanya neno hilo kuwa na mazingira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare, iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri, ikiwa pembezoni mwa chanzo asilia cha maji; kinachoakisi muonekano wa anga kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kuvutia.

Zoezi la ufugaji wa ndege wafugwao majumbani wanaofahamika kama bata likiendelea, huku wakiwa wametengewa eneo maalumu likawekewa maji litakaloitwa kama bwawa kwa ajili ya kuwafanya bata hawa waweze kuishi na kuzaliana kwa wingi na kwa kiwango kikubwa kabisa.

Mimea inayoendelea kuchipua vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu zaidi kinachohusisha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora yatakayoweza kumnufaisha kwa kiwango kikubwa hapo baadaye.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa tayari zimekwisha kusanywa kwenye vikapu maalumu vilivyoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo, tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa na kuwauzia wakulima watakaoenda kuendesha shughuli za kilimo cha kuotesha mbegu.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kilimo cha kuotesha mbegu; njia hii ya kilimo na nzuri inayomuezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora, itakayo mwenzesha kupata mazao bora na kisha kupata mafanikio makubwa.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na chakitaalam chakuotesha mbegu, ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomsaidia kupata mazao bora na kisha kupata faidia iliyokua kubwa kabisa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri ,iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia hii inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayo muwezesha kupata mazao bora na hivyo kupata faida iliyokua kubwa hapo baadaye.

Mimea ilio kua na kustawi vizuri ilioteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo ni nzuri na umuezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake kwa kupata mazao yaliokuwa bora kabisa kwa kutumia njia hii ina umuwezesha kuchagua mbegu bora kwa ajili ya mazao bora.

Mbegu za nafaka mbalimbali zikiwa zimetiwa kwenye mifuko maalumu ilioandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo. Mbegu hizi zinatarajiwa kuuzwa na kupewa kwa mkulima ambae ataendesha shughuli za kilimo na kuotesha mbegu, njia ambayo itakayowawezesha kupata mazao mengi na kupata faida ilioko bora kabisa kwa baadae.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na Cha kitaalamu, kilimo cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo ni nzuri, inayomwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora, itakayomwezesha kupata mafanikio makubwa hapo baadaye.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa nacho kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ni nzuri na umuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora utakayoweza kumpatia mazao bora na kisha kunufaika kwa asilimia kubwa.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kuotesha mbegu, wakiendelea na zoezi la kuzipanda mbegu hizo ili kuhakikisha zinakuwa na kustawi vizuri, ili kuwezesha wakulima hao kupata manufaa makubwa kabisa hapo baadae.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu zaidi, kilimo cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyomea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, nija ambayo inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora na kisha kuweza kupata manufaa makubwa badae.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inamruhusu mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayo muwezesha kupta mazao bora kabisa yenye afya, na kuhakikisha anapata faida iliyokua kubwa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri ikiyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo kwa wepesi na urahisi kwa kutumia mbegu bora zitakazo muwezesha kupata mazao bora.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyopewa kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kupata mazao bora yanayotokana na mbegu bora.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa na chakitaalam kilimo cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia wake faida iliyokua kubwa kabisa hapo baadae.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomwezesha kupata mazao bora na kisha kupata manufaa makubwa hapo baadae.

Mwanamke aliyevalia miwani najishughulisha na shughuli ya kuuza mbegu mbalimbali za mazao akiwa amezipangilia mbegu hizo katika mpangilio maalumu, utakayomuwezesha mteja kuweza kuchagua mbegu kulingana na aina ya kilimo wanaotaka kuendesha.

Mimea inaendelea kukuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuwezesha mbegu kwa njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima wake faida kubwa kwa kupitia kilimo hiki mkulima anapata nafasi ya kuchagua mbegu bora zitakazompatia mazao bora.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo ni nzuri na uwezeshaji mkulima kuweza kuchagua bora tukaweza kumpatia mazao bora kabisa baadae.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima faida iliyokuwa kubwa kabisa kwa kutumia mbegu zilizokuwa bora na afya kwa ujumla.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri uliopewa kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo namwezesha mkulima kuchagua mbegu bora utakaomwezesha kupata mazao bora na kisha faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu kuonesha umahiri wa utengenezaji wake, unaotumia ubunifu na sanaa kubwa kutengeneza mabanda hayo, yanayotarajiwa kutumika kwaajili ya kuendesha shughuli za ufugaji wa wanyama wanaofugwa majumbani kama vile: Kuku, Bata, Mbwa, Mbuzi na wengineo.

Mbwa mwenye asili ya Ujerumani akiwa katika banda lililoandaliwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, ili kuonyesha umahiri. Mahali pa jua, mtengenezaji wa banda hilo aliandaa kwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za ufugaji wa mbwa huyo.

Familia ya mnyama anayefahamika kama tembo, anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa kabisa wanaopatikana katika mbuga, mnyama huyu mkubwa mwenye muonekano wa kipekee akizidi kuimarisha shughuli za utalii kwa kutumia umbo lake hilo taifa linanufaika.